Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa magari yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa magari hayo au eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza magari.

Eneo lenye mkusanyiko wa majengo. Huku mojawapo likiwa lina nembo pamoja na maneno yaliyochapishwa yakisomeka "Hyundai" ni mkusanyiko wa magari yana rangi pamoja na aina tofauti. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza magari.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM", na kuchorwa picha aina ya wanyama ya ng;ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Watu waliosimama nje ya eneo mfano wa chumba ama duka, lenye ukuta wenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, likiwa na jokofu lilihifadhiwa bidhaa mfano wa chupa. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi aliepo katika eneo la ndani lenye mfano wa majokofu yaliyochapishwa maneno yasomekayo "Tasmati maziwa ATM" ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia flana ya rangi nyekundu aliyepo ndani ya eneo lililochapishwa maandishi yasomekayo "MWAIGA BIDHAA ZA MAZIWA, MAZIWA YETU". Ikiashiria kuwa eneo la duka linalotumika kwa ajili kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa ya "ATM" aliyeshika chombo mfano wa dumu yenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo la ndani ya duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine za kieletroniki mfano wa jokofu, zilizochapishwa maneno yasomekayo "ATM YA MAZIWA SAFI". Ikiashiria kuwa ni eneo la ndani ya duka linatumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki aina ya jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "TASSMATT maziwa ATM", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti; ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka ama chumba lililochapishwa maneno kwa kusomeka maziwa safi, na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa “ATM” na kuchora picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo katika eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko, nyeupe na bluu, iliyochapishwa maneno ''Tasmatt ", imechorwa picha ya ng'ombe na kuandikwa maneno mengine yasomekayo "maziwa ATM", ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo katika duka kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, aliyepo mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno maziwa safi, na kuchora picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM " tayari kwa kunywa ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu, aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo “mkopali”. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama duka kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo "duka la bidhaa za maziwa la mama". Ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko bidhaa za samani ikiwemo viti, meza pamoja na vitanda, ikiashiria kuwa ni enepo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumiwa na wafanya biashara wa bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, zilizotengenezwa kwa ustadi na kupakwa rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kahawia, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumiwa na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo maalum lililotengenezwa kwa ustadi bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo stoo ya nyumbani ya bidhaa za samani ya Ashley hapa ni nyumbani iliohifadhi bidhaa za samani, ikijumuisha vitanda, viti pamoja na makabati ikiasheria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanya biashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti, vilivyotengenezwa kwa ustadi na kupokwa rangi ya kahawia. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wanaofanya biashara wa kuuza bidhaa za samani ama eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hizo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani aina ya vitanda, vilivyotengenezwa na kupakwa rangi kwa ustadi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya utengenezaji; ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani zilizotengenezwa kwa kutiwa nakshi kwa ustadi, likijumuisha vitanda, meza pamoja na makabati, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wakuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidha za samani ijumuisha viti, meza, makochi pamoja na makabati, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya hifadhi au eneo linalotumiwa na wafanyabiashara kuuza samani za ndani.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mapambo ya aina tofauti likiwa na viti pamoja na meza likiashiria kuwa ni eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya huduma za vyakula pamoja na vinywaji.

Watu waliopo katika eneo la nje lililo mfano wa soko lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti likijumuisha nyanya, vitunguu, karoti, viazi pamoja na maharage, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa banda, lililozugukwa na bidhaa za aina tofauti, yakiwemo matunda ya aina tofauti kama matunda tofaa, mapapai pamoja na machungwa, ikiashiria kuwa ni eneo la soko, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha mikoba pamoja na viatu. Likiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa watu pamoja na bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu pamoja na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti ikijumuisha viatu vya aina pamoja na rangi tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa na imetumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lililo mfano wa kabati ama rafu, zilizohifadhi nguo za rangi na aina tofauti ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa makabati yenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti pamoja na vyombo vilivyo hifadhi mboga na matunda aina ya tikiti maji, ikiashiria kuwa ni eneo la duka la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.